Chumba maalumu chenye utulivu ambapo wanafunzi wa chuo wakiwa wamekaa wakiendelea kujisomea pamoja na kompyuta zao zikiwa zimewekwa juu mezani.

Wanafunzi wanawake walioko darasani wamevalia mavazi ya kujifunza kwa vitendo katika suala la ukataji na uunganishaji wa vyuma.

Mwanafunzi mwanamke aliyevalia mavazi ya kujifunza kwa vitendo, akiwa katika chumba chenye vitu mbalimbali ambavyo akiendelea kuunganisha baadhi ya vifaa vya umeme katika chumba hicho.